Mama mmoja, ameketi chini huku amemshikilia mtoto anayeonekana kuwa mtoto mchanga ambaye hajafika mwaka moja. Daktari anampatia mtoto chanjo kwa njia ya mdomoni, kutumia bomba maalum. Chanjo hili, humezwa ndipo ianze kukinga mtoto dhidi ya magonjwa hatari kama vile, polio.

Katika eneo la makazi la mabanda ambapo mafuriko yametokea . Maji ya rangi ya udongo yamejaa kwenye ardhi yakizunguka nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao . Watoto wanaonekana wakiwa ndani ya maji wakijaribu kupita . Maji hiyo imebeba mpaka vitanda viti na vitu vinginevyo.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya bluu na barakoa anasafisha au kuondaa vifaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Ndani ya chumba cha hospitali kilichopakwa rangi ya kijani , kuna vifaa vya kitekinolojia kama vile mashine za meno , sinki na viti vingine pembeni.

Madaktari wamevalia magwanda ya ulinzi wakiwa tayari kumfanyia upasuaji, mgonjwa waliomlaza kitandani. Wamevalia glavu, barakoa na magwanda maalum ambayo inawakinga kuhakikisha mgonjwa amechungwa.

Mama mmoja ambaye amejifunga leso ameshika dawa mkononi huku kwenye mkono mwingine ameshika agizo la dawa. Dawa hilo liko kwenye chupa yenye rangi nyeupe. Agizo hilo mgonjwa anaangalia ili aweze kumeza dawa.

Tangazo la dawa ya kienyeji ambalo linaitwa maasai herbal ambayo linatumia tikiti maji kuundwa ambayo inatibu kwa asilimia mia. Mtangazaji ameweka nambari yake ya simu ili yule atakaye dawa anampigia.

Mwanamke mjamzito akiwa amekaa kwenye kiti huku akionekana mwenye uchungu. Na mama ambaye amevalia glovu, amejifunga leso anatayarisha sehemu Ili kumlaza mama mkwe huyo aeze kumsaidia kujifungua.

Mazingira ya hospitalini ambapo akina mama wamewabeba watoto, huku watoto wengine wanatembea wakicheza , mama mmoja ameketi chini amembeba mtoto huku daktari akimdunga mtoto, yaonekana kuwa daktari anampa mtoto huyu chacho, ilikumkinga kutokana na magonjwa tofauti tofauti.

Mtu mmoja anaosha mkono katika kisima cha maji cha kubuniwa kinachojumulisha sinki ya kuosha mikono, sehemu ya sabuni ya kusaidia kuosha mikono vizuri na sehemu maalum ya maji inayotumika yenye inapitisha maji taka ili maji yasiikuje kusababisha uchafu.

Mtu mmoja ambaye amevalia kanzu, anauza dawa zilizopakiwa kwenye chupa za plastiki. Anamwelezea mteja wake aliyeketi juu ya bodaboda, labda kuhusu matumizi ya dawa haya na jinsi ya kutumia.

Wanawake wawili ambao wanateka maji kwenye kisima cha mchanga eneo la ukame mmoja anajaza dumu la plastiki huku mwingine akimshikilia sufuria na kiduni eneo limezingukwa na miamba na ardhi kavu kuashiria upatikanaji wa maji ni changamoto.

Watu waliovalia magambuti na makoti yenye rangi nyeupe wamesimama wanamsikiliza mwenzao akiwaelekeza jinsi labda ya kufanya usafi, kando yao kuna vibuyu vya maji na tanki ndogo ya kunawa mkono.

Eneo ambalo ajali limetokea ambapo ilihusisha gari kubwa ambalo ni basi na pikipiki watu wamejaa ili kuwanusuru wale walioumia na kuwasaidia, wengine wamechukua simu zao wakichukua picha au video.

Katika kibanda cha kuuza dawa ya kienyeji, kuna mashanga, Mashanga ya aina mbalimbali ya kuvalia katika sehemu mbalimbali ya mwilli . Dawa hizo zimeekwa kwenye vichupa na mbele yake kuna bodi ambaye imeandikwa aina ya dawa.

Daktari ambaye anafuruta dawa kutoka kwenye kijiichupa kuweka kwa sindano, ili ampe mtoto chanjo dhidi ya mafua ya surua. Chanjo ambayo, inamkinga mtoto huyo kutokana na virusi vina yosababisha surua na kupunguza maambukizi.

Kibanda cha kuuza dawa ya kienyeji ambapo dawa zingine ziko katika njia ya mizizi na zingine ambazo zimesiagwa zilizowekwa kwenye chupa, kando kuna panga ambayo inatumiwa kukata mizizi hio kuwa ndogo ndogo.

Mgonjwa aliyeketi chini huku amevaa shati ambayo imeandikwa World hearing day anahudumiwa na daktari ambaye amemwekea kitu kwa maskio labda kuhakikisha mgonjwa huyo anaskia vizuri ama kuangalia kama ana shida ya maskio.

Mtu mmoja ambaye amekaa chini amevalia kofia yenye rangi nyeusi huku amevalia barakoa na daktari ambaye amevalia koti jeupe na barakoa pia ili kumkinga kutokana na magonjwa ya maambukizi. Anamdunga mtu aliyeketi sindano.

Katika shule ambapo tanki ya rangi ya buluu ina maji. Wanafunzi wamepanga laini wakiwa wameshikilia chupa zao kuchota maji ya kukunywa. Wanafunzi hao wamevalia sare tofauti tofauti, wasichana wakiwa wamevalia yenye rangi ya buluu na wavulana wamevalia yenye rangi ya manjano.

Mama ambaye anamtayarisha mtoto wake ili daktari aweze kumdunga sindano. Nyuma yake kuna wale wagonjwa, kina mama ambao wamepanga laini pia, ili wapate kuhudumiwa na daktari anayemdunga mtoto.

Mama, akimaliza kujifungua amemshika mtoto wake kwa upendo akimwangalia kwa furaha na huruma. Mtoto huyo yuko salama mkononi mwa mama kwa sababu amemfunika vizuri kumletea joto.

Mgonjwa aliyeketi chini ya kiti kwa utulivu huku amepanua mdomo kuweza kumpa nafasi daktari aweze kumuangalia mdomoni kubaini shida na daktari amevalia glavu na barakoa na magwanda hili kujikinga kutokana na marathi ya mambukizi.

Mtu mmoja aliyevalia nguo iliyotengenezwa kwa vifaa vinavyorudisha mwanga anamdunga mtu aliyeketi chini na amevalia barakoa sindano. Kuna watu ambao wameketi nyuma yake kupanga laini, kungojea zamu yao kudungwa pia.

Daktari anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa kitandani ambaye amewekewa mipira ya oksijeni kwenye mdomo na pua Ili kusaidia kupumua. Mgonjwa anaonekana kuwa katika hali ya uangalifu maalum huku daktari akiwa makini kuhakikisha anapata huduma Ile anafaa.

Ni katika hospitali ambapo vitanda vya wagonjwa vimepangwa kwenye mpangilio maalum zikiwacha nafasi hili kumpa mgonjwa nafasi kukaa mbele yake kuna televisieni ambayo wagonjwa wakishalala kitandani wanaangalia. Mazingira ni masafi.

Katika chumba cha watoto ambapo kuna vitanda vya watoto na mashine ambayo inawahudumia watoto, mtoto mmoja amelala kitandani huku nasi anamfunika vizuri kwa uangalifu ili kuhakikisha kwamba mtoto yuko sawa na haingiliwi na baridi.

Mwanamke mmoja aliye mjamzito amelala chini, huku mama mmoja anayeonekana kuwa mkunga, anamshikashika tumbo kuhakikisha kwamba, mtoto yuko salama. Kina mama wengine, ambao pia wako wajawazito, wameketi chini kungojea zamu yao.

Ghulamu aliyevaa mavazi ya kujikinga kama vile aproni, glovu na barakoa akichukua sampuli kutoka kwenye mapua ya ngombe akitumia fungo maalum. Ngombe yuko kwenye kizimba cha chuma na mtaalamu anaonekana makini katika zoezi la uchunguzi wa afya.

Chupa kubwa ya vidonge cha vitamini d ikiwa imelala upande pamoja na vidonge vichache ambayo ni wenye rangi nyeupe. Dawa hii ambayo inasaidia katika mfumo wa kinga wa afya au kuimarisha kinga ya mwilini.

Daktari ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe, anapanga madawa kwenye marafu. Anazipanga vizuri katika mipangilio mzuri kwa urahisi wa upatikanaji.

Kundi la watu ambao wamesimama kwenye mstari wakisubiri msaada. Wengi wao wamevalia mavazi ya kitamaduni ya jamii ya kaskasini mwa Kenya ambayo ni maasai. Mbele yao Kuna Lori na watu wachache ambao wanatoa msaada kama vile vyakula na maji madumo ya plastic na ndoo za njano ambazo zimewekwa chini.

Hospitalini ambapo mama mmoja ameketi chini huku akibeba mtoto mchanga aliyemfunika vizuri. Daktari wawili wamesimama wamevalia aproni yenye rangi ya manjano. Daktari mmoja anampa mtoto dawa kwa njia ya mdomo. Mtoto huyu labda anapewa chanjo ya kumkinga kutokana na magonjwa tofauti tofauti.

Watu ambao wamekusanyika katika sehemu ambayo inaonekana kuwa moto ulitokea na kufanya uharibifu kadhaa. Watu hao wamekuja labda kuwasaidia wale waliochomekewa na vitu na pia kuangalia uharibifu uliofanywa na moto huo.

Chupa la dawa la ugonjwa wa surua, kando wake kuna sindano. Dawa hii ni chanjo inayotolewa kumkinga mtoto dhidi ya ugonjwa wa Surua. Kwa kawaida hutolewa kwa sindano, mara ya Kwanza mtoto akiwa wa umri wa miezi tisa na dosi ya pili baada ya miezi kadhaa au miaka kulingana na ratiba ya chanjo ya kitaifa.

Watu wawili wameshika makazi ya kukata utebe ulio kwenye tapu za maji baada ya kuzindua kituo cha kuchota maji kijijini, kuna watu ambao wamesimama kando yao na masimu zao na makamera wakichukua picha wengine huku wamepanga vibuyu wakingojea samu yao iliwaweze kuchota maji.

Mama mmoja aliyeketi kitandani kwa kumbeba mtoto na kumfunika shuka, mkononi amevaa shanga na watu ambao wamesimama kando yake labda kuja kumpongeza baada ya kujifungua. Waliosimama kando yao kuna wale ambao wamevaa mashanga kuashiria kwamba na wa jamii ya asilia ya kimaasai.

Ni katika chumba ambayo madaktari wamekaa na wanashughulikia mgonjwa. Daktari mmoja amekaa chini anamweleza mgonjwa aliye kando yake. Mgonjwa anaonekana anaye msikiliza. Katika magoti yake ameweka leso.

Hospitalini ambapo mgonjwa ameketi chini huku daktari anamdunga sindano mkononi ili kutoa damu aweze kufanya vipimo mbalimbali kubaini chanzo cha ugonjwa cha mgonjwa huyu.

Jengo ambalo limeporomoka na watu waliovalia kofia za usalama wamesimama kando wakitazama eneo hiyo. Mmoja wao anaonekana kuwaelezea wenzao jambo fulani, labda kuhusu usalama na hatua zinazopaswa kuchukuliwa.

Mkulima ananyunyuzia mimea yake ambayo inaonekana kuwa yenye rangi ya kijani kibichi na kuwa na afya ananyunyuzia dawa, mwenyewe amevalia aproni yenye rangi nyeupe na glovu na gambuti ili kujikinga kutokana na madhara ya dawa hiyo.

Sehemu ambayo inaonekana imekauka ardhi imekauka na hakuna mmea wa kijani, watu wachache wamebeba vibuyu vya maji kwa kutumia mikokoteni wakionekana kuwa katika safari ya kutafuta au kusafirisha maji.

Madaktari wawili wamelaza mgonjwa kitandani, ambao mmoja anamulika na kumwangalia mdomoni huku mwingine pia akisaindia mwenzake. Madaktari wamevalia glavu na barakoa ili kujikinga na maradhi ya kuambukiza. Wanamfanyia mgonjwa hivo ili kubaini chanzo cha shida ya meno.

Dawa inayoitwa analexical drug ambayo imeekwa Kwenye chupa nyeupe ina rangi ya manjano na nyeupe inatumika kupunguza maumivu mwilini.

Vibanda nyingi vyenye paa za plastiki vikiwa kwenye eneo kame na tanki kubwa la maji likiwa mbele. Yaonekana kuwa ni kambi ya wakimbizi ambao wa kutoka nchi nyingine ama waihamishwa kwa sababu ya mafuriko, ukame au migogoro.

Chumbani mwa daktari ambapo mna kitanda ya mgonjwa kulalia, plastiki ya kutupa taka baada ya kutumia. Daktari anatengeneza sindano ili kumdunga mtoto aliyekaa chini kungojea kupokea huduma ya daktari.

Madaktari wawili, waliovalia glavu na barakoa, wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa. Huku moja awe ameshikilia ameshikilia paipu iliyoingia mdomo mwa mgonjwa, na mwingine anamwangalia mgonjwa mdomoni, kubaini shida aliyonayo.

Daktari wa huduma wa afya anayetembea mtaani na kutoa huduma za chanjo moja kwa moja mtaani. Anatumia sindano kuwa kinga watu dhidi ya magonjwa kama, homa ya ini, polio au magonjwa mengine ya kuzuiliwa kwa chanjo. Mtu mmoja ameketi chini daktari huyo anamdunga sindano.

Chupa ndogo ya dawa iliyoandikwa polio vaccine ikiwa karibu na sindano na kifaa cha kusikilizia moyo, juu ya meza ambayo ni ya rangi ya buluu kando yake kuna sindano ambayo inatumiwa kudungiwa.

Mkulima ambaye amevalia aproni, glovu na barakoa ambao ananyunyuzia mimea wake ilnayoonekana yenye afya na majani yenye kijani kibichi dawa labda kuua wadudu na magonjwa ambayo yanakuwa katika mimea.

Mama ambaye amemshikilia mtoto wake huku amemfunika vizuri, daktari amesimama anampea mtoto dawa kwa njia ya mdomo, daktari amevalia nguo yenye rangi nyeupe huku mama amevalia nguo yenye rangi ya chungwa.

Mama mmoja ambaye amechuchuma huku akitabasamu anachota maji kwa tapu huku ameekelea kibuyu ndani ya besheni, nyuma yake kuna kamba ambaye imeanikwa nguo na kando yake kuna nyumba ya mabati.

Mgonjwa aliyeketi chini kwa kiti ambaye anadungwa daktari kwenye mkono wakiwa wameketi ndani ya hema, nyuma yao kuna bango ambalo limeandikwa pata chanjo kaa chonjo.

Wanafunzi ambao wamekaa darasani wakiangalia upande wa mbele, ambapo mwenzao ameshika kitu, anajaribu kuwaonyesha. Mwalimu pia amesimama kando yao, huku ameshikilia kiuno na amevalia barakoa. Ubaoni kuna maandishi ambayo yameandikwa.

Ndani ya hema ambapo kuna meza na viti vya plastiki ambavyo vimepangwa, mama mmoja ameketi chini huku amelea mtoto kando yake kuna daktari ambaye anamsikiliza kile anachosema huku ameshikilia kalamu na karatasi tayari kuandika kile huyu mama anamwambia.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko, maji yamejaa na kufunika mashamba, barabara na maeneo ya makaazi. Baadhi ya miti na vichaka vinaonekana kusimama juu ya maji huku barabara ikipita katika eneo hilo lililofurika.

Kina mama Wamasaai ambao wamevalia shanga shingoni na wamejifunga leso. Wamebeba maji vichwani mwao. Nyuma yao, kuna mto ambao maji unapita. Maji ambayo ni machafu.

Dawa ya kinga dhidhi ya ugonjwa wa mafua ya surua chanjo hii hutolewa kinga kwa watoto na watu wengine dhidhi ya virusi vinavyo sababisha surua kwa hivyo kupunguza maambukizi na athari mbaya ya ugonjwa huo. Chanjo hii hutolewa kwa watoto wenye mwaka moja na kuendelea.

Daktari wa meno, na mgonjwa wake, ambapo daktari amesimama mgonjwa akiwa ameketi chini. Wanatabasamu wakionyesha meno yao kwa furaha. Inaonekana kuwa daktari ameridhika huduma alizo Mpesa mgonjwa wake na mgonjwa pia ameridhika na Huduma alizopewa. Anaonyesha furaha kwa kazi aliyoifanya.

Daktari na dharura hospitalini. Ambapo mgonjwa mmoja amelazwa katika kitanda cha kuendesha. Watu wa shirika wa msalaba mwekundu wanaonekana kuonyesha kwamba, labda, walimwokoa mgonjwa huyu ambaye amelazwa kitandani.

Mtu ambaye yuko ndani ya soko lililofunikwa kwa vibanda vya karatasi. Aonekana amevalia nguo kujikinga kikamilifu kama glovu, aproni na barakoa. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa na anaendelea kunyunyizia dawa hio kwenye maeneo ya soko huenda kwa ajili ya kudhibiti wadudu au kuhakikisha usafi.

Baada ya mvua kubwa kunyesha na mafuriko kutukia na maji kujaa, ambapo inazuia watu wasiweze kupita vizuri. Mwendeshaji wa pikipiki ambaye anasukuma pikipiki yake. Kuna gari ambalo pia linapita katikati ya maji. Kuna wale ambao wamekalia baiskeli iliyofunikwa na karatasi ili wasinyeshewe.

Madawa ya vitamini D yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, Katika chupa ya dawa ambazo zina label zilizoandikwa jina ya dawa na maelezo ya matumizi. Madawa haya yanasaidia kuongeza kiwango cha vitamin D mwilini Ili kuimarisha mifupa na afya kwa ujumla.

Mtoto mdogo aliyevaa shati ya mistari ya njano na nyeusi akiwa anapata chanjo mkononi. Anaonekana akiumia na kulia huku akilia kuonyesha anaogopa sindano. Kuna mikono ya watu wawili yalio na glovu nyeupe wakimshikilia na kumpa chanjo.

Watu waliosimama katika mpangilio wenye mashati ambayo yameandikwa " World Hearing Day ". Wamemwingizia mama mmoja, aliyeketi chini, paipu kwenye masikio. Huku chini kwenye paipu hiyo kuna kijagi ambacho ni cha kuweka maji au uchafu unaotoka kwenye masikio.

Nzinge wanaonekana wakiruka kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine. Wakitoka kwenye majani ya mmea walikuwa wamekalia, wengine bado wako juu ya matawi na majani wakila huku wachache wakiruka hewani. Mimea hiyo inaonyosha dalili ya kuharibiwa. Majani yamechanwa na mengine yamekauka.

Jengo ambalo limeporomoka, watu ambao wamevaa makofia ya kujikinga na maaproni yenye rangi ya bluu wako katika eneo hilo wakijaribu kutoa toa vitu ambavyo wanaweza.

Mama mmoja ambaye ameketi chini kwenye kiti ya plastiki ameshikilia chupa ya dawa ambayo ni nyeupe kwa rangi. Anaonekana kuwa ambaye anaonyeshana dawa alizopewa hospitalini.

Wanafunzi ambao wanaosha mkono kwenye matapu yaliyotengenezwa juu kuna sabuni ambayo inawasaidia kuosha mkono ung'are huku mdomoni wamevalia barakoa.

Hili ni tangazo la dawa la kiasili la kampuni la headache solution ambazo linatibu na kumaliza kabisa kuumwa Kwa kichwa matatizo ya kupoteza fahamu na kizunguzungu .Nambari ya daktari imeekwa hapo ili watu wapate akitaka maelezo zaidi anamtafuta daktari .

Nesi mmoja ambaye ameshikilia mfano wa mtoto wa plastiki anajaribu kuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kumshikilia mtoto mafunzo haya ni bora kwa wanawake ambao wamejifungua iliwaweze kujua jinsi ya kuwalea watoto.

Watu ambao wameketi kwenye boti ili kuwasaidia kuvuka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hali inaashiria ni mafuriko baada ya mvua kunyesha. Miongoni mwao, kuna wale wa shirika wa msalaba nyekundu ambao wamekuja kuwapea huduma mbalimbali kama vile, kuwasaidia kuhama baada ya mafuriko.

Watu wamevalia mashati yenye maandishi world hearing day wamesimama kwenye mpangilio maalum huku wamevalia glavu, wanamhudumia mama mmoja aliyeketi chini wakiwa wamemwekea paipu kwenye sikio na jagi chini labda ili kukusanya maji au uchafu unaotoka kwenye sikio baada ya zoezi hilo.

Wazima moto wawili ambao wamevalia makofia na huku mgongoni wameweka mabegi wananyunyuzia maji kwa shamba la nyasi ambalo limeshika moto na kusambaa. Shamba hili lilishika moto labda kwa sababu nyasi iliyo kwenye shamba hii imekauka.

Ni katika chumba cha madaktari, ambapo madaktari tofauti tofauti wanawashughulikia wagonjwa tofauti tofauti wakiwadunga sindano. Daktari mmoja anamdunga mama aliyeketi chini sindano, huku wote wakiwa wamevalia barakoa.

Mgonjwa mmoja ambaye ameketi chini kwenye kiti ya plastiki na mbele yake ameketi daktari aliyeshikilia kalamu na faili mgonjwa bado anampea maelezo daktari anaandika chini.

Wasichana watatu ambao wamefunga buibui kwenye kichwa, mwingine ameketi na mwingine amesimama huku akitabasamu. Ameshika kitambaa labda baada ya kukishona. Inaonekana kuwa darasa hili lao ni la kujifunza ushonaji.

Mtu moja ambaye amevalia glavu, barakoa na aproni ambayo imemfunika kila mahali ameshikilia vibuyu viwili ambayo vimechorwa mchoro kuonyesha kwamba bidhaa ambayo imo kwenye vibuyu ni hatari.

Chumba cha wadi cha watoto ambapo nesi anashughulika mtoto kwa uangalifu kando yao kuna kitanda ambacho kikobure kumaanisha mama mja mzito alijifungua na akaondoka hospitalini huku daktari ambaye anampa mawaidha mama mja mzito.

Daktari amesimama mbele ya mama ambaye amembeba mtoto mchanga mkononi mwake. Mtoto anaonekana kuwa chini ya mwaka moja. Daktari anashikilia chupa ndogo ya dawa ya matone na kwa uangalifu anampa mtoto matone hayo kwa njia ya mdomo.

Daktari aliyevalia aproni nyeupe, anamdunga mgonjwa aliyeketi chini, sindano, ili kumtoa damu. kufanya vipimo vya aina mbalimbali, ili kubaini ugonjwa alionao.

Watu wawili mmoja ambaye anaendesha bodaboda huku akiwa amebeba vibuyu ambavyo labda vimebeba maziwa mwenzake huku anamskuma iliaweze kupita kwenye maji inaonekana mvua ilinyesha na kukafurika kufanya kwamba barabara haiwezi ikapitika.

Huyu ni daktari na mgonjwa wake. Mgonjwa wake amelala kitandani na daktari amesimama, na anaonekana kuwa anamshughulikia mgonjwa wake. Daktari amevaliaa sare za kidaktari kama vile barakoa na glavu, ili kujikinga iwapo magonjwa yenyewe ni ya kuambukiza.

Mama ambaye amembeba mtoto wake ambaye anaonekana analia ,mama huyo anaonekana kuwa amemleta mtoto hospitali ili daktari aweze kubaini kilichomsumbua mtoto. Daktari naye anaangalia mtoto kwa makini ili kubaini shida yake.

Chumba cha upasuaji ambapo mgonjwa amelala kitandani, manesi wa upasuaji ambao wamemuzunguka tayari kumupasua mgonjwa, wamevalia gwanda za madakitari kama vile, barakoa na glovu ili kujikinga na magonjwa yoyote pia kuchunga mgonjwa asipate magonjwa ya kuambukiswa.

Fundi ambaye amevalia koti nyeupe, na barakoa ambaye anatumia mashine ya kushona barakoa, mingi kwa minajili ya kuuza.

Wasichana wawili wanaochota maji baada ya mafuriko huku wakimimina maji upande mwingine ili kuondoa maji yaliotwama au kusaficha eneo lililoadhirika. Mmoja wa wasichana anatumia ndoo huku mwingine akitumia beseni ili kurahisisha kazi.

Daktari anamdunga mzee mmoja ambaye ameketi chini sindano kwenye mkono. Kando yake, kuna wale ambao wamepanga laini wanangojea zamu yao ya kudungwa. Wengi wao wamevaa sweta huku moja wao amejifunga shuka kuashiria kwamba kuna baridi.

Wanawake wawili, mmoja aliyeketi na mwingine aliyesimama, mbele yao kuna picha kuashiria kwamba kuna watu mbele anaowaongelesha. Mwanamke aliyesimama ameshika chupi iliyowekwa sodo kuashiria kwamba anawaeleza wale walioketi mbele yake jinsi ya kuweka sodo kwenye chupi.

Ni katika kijiji cha mabanda ambapo mvua mkubwa ulinyesha na kusababisha uharibifu mwingi kama vile, nyumba za watu kuporomoka na kubomoa. Mvua huu unaonekana kuwa ulileta mafuriko ambao ulisababisha uharibifu huu.

Hii ni ambayo imegongana huku moja ya magari hayo ikishika moto na moshi mkubwa. Watu wanakimbia kuelekea sehemu ambayo gari hilo liko ili waweze kuwaokoa wale walio kwenye magari au kuangalia uharibifu uliofanyika.

Mtu mmoja aliyevalia suti anatumia mfano wa choo kuonyesha wenzake jinsi ya kuosha choo kutumia brashi, sabuni ambayo ameshikilia kwa mkono na maji.

Katika chumba cha daktari. Ambapo kuna kitanda ya kumlaza mgonjwa na mashine tofauti tofauti ya kushughulikia mgonjwa. Chumba hiki ni cha rangi ya chungwa. Kando yake, kuna gari yenye rangi nyeupe ambayo imeegeshwa.

Mama mmoja aliyevalia buibui amemshikilia Mtoto mchanga anayeonekana kuwa chini ya mwaka moja. Amemshikilia Mtoto wake vizuri kwa makini Ili kumpa daktari nafasi ya kumpa chanjo mtoto. Chanjo hupewa mtoto ili kuzuia magonjwa.

Mkulima aliyeshikilia mti na kuwafukuza nzige waliovamia shamba lake ,nzige hao wamejaa kwa wingi juu ya mimea hali inayoashiria uvamizi mkubwa unaweza kuharibu mazao, mkulima anajitahidi kulinda mimea yake dhidi ya uharibifu kwa kutumia njia ya kienyeji ya kuwafukuza wadudu hao kwa kutumia mti.

Daktari ambaye anamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani huku mwingine anabonyeza mashini kuitengeneza vizuri iweze kuhudumia mgonjwa, mgonjwa ameekewa paipu ya oxigeni ambayo inamsaidia kwa kupumua.

Muoshaji huyu ameshikilia brashi ambayo anatumia kusugulia, ameshikilia maji ambayo atamwaga ili aweze kuosha chini ama kuosha kule anakoosha amevalia glavu na buti ili kumkinga kutokana na maji kumwagikia.

Watu waliobeba viatu mkononi wanapita kwenye sehemu iliyojaa maji. Huenda ni baada ya mafuriko. Wanajaribu kuzuia viatu zisije kuharibika kutokana na kuingia kwenye maji haya. Sehemu hii inaonekana kuwa na changamoto ya mafuriko.

Wanawake wawili walio katika mtaa wa mabanda, ambapo mmoja ameshika kipaza sauti, anaongea. Inaoneka kuwa anatao tangazo, au wanahamasisha watu kuhusu jambo flani katika jamii.

Baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko ,watu wameinua nguo zao wanatembea katika maji hili maji yasiwashike wanashikilia pia nyumba isiweze kuaanguka baada ya maji hii kupita karibu na nyumba.

Mtu mmoja aliyevalia suti anaonyesha kwa vitendo jinsi ya kusafisha choo kwa kutumia mfano wa choo. Anatumia vifaa kama brashi, maji na sabuni ya kuosha maeneo tofauti ya choo. Hilo la mfano Ili kuelimisha wengine kuhusu usafi wa vyoo.

Kibanda cha kuuzia dawa za kiasili, ambazo ni za aina za mizizi na zingine ambazo zimetiwa kwenye chupa , kwenye ukuta kuna bodi ambayo imeandikwa magonjwa ambazo dawa hizi zinatibu.

Mgonjwa alieketi kwa utulivu kwenye kiti akiwa na uso wa matumaini na tabasamu ,daktari aliyeketi kando yake amevalia siterosikopu shingoni anaiandika jambo muhimu kwenye fafdari lake , tabasamu la daktari linaashiria kwamba amerithika na habari njema huenda kuhusu maendeleo ya mgonjwa .

Mtu mmoja ambaye amevalia aproni, glavu na barakoa, ili kujikinga kutokana na harufu au madhara ya dawa ambayo anainyunyizia kwenye kuta za njia. Kando yake kuna mti mrefu ambao una matawi ya kijani kibichi.

Kifaa cha kunawia mkono kilichotengenezwa kwa ubunifu la kwamba ina sehemu ya kuweka sabuni, sinki, pipu ya kupitisha maji kwenye ndoo nyeupe ambalo linaweka maji machafu ambayo yameshanawiwa na imekuwa machafu yanaenda kwenye ndoo.

Baada ya mvua kunyesha na maji kujaa barabarani kuleta mafuriko, magari yanangangana kupita, magari haya yanaenda katika upande mbalimbali. Kuna wale ambao wamesimama chini ya mti ili kuweza kujikinga na mvua.

Jengo ambalo limeporomoka,, gari aina ya kreni ambalo linavuruta mabaki. Kuna polisi kadhaa ambao wanachunga usalama ili watu wasiweze kukaribia jengo hili kwa sababu wanaweza kuumia.

Mama na binti wamesimama, huku wamevaa barakoa, kama hatua ya kujikinga. Mama anammiminia mwanawe sabuni iliaweze kunawa kando kwenye tanki nyeusi ambalo lipo kando yao, wanaonyesha mfano bora wa kutunza usafi wa familia na ubora wake.

Jumba ambalo ni la ghorofa limeporomoka, mtoto mchanga ambaye amesimama na kuangalia kwa huzuni, jumba hili labda liliporomoka kwa sababu halikuzingatia kanuni za ujenzi.

Watu wengi walioketi wengine kwa kiti na wengine kuchuchumaa wameinua mikono yao juu labda wanaomba, huku wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa kuambukiza kwa sababu wametangamana wakiwa wengi.

Chupa ya dawa ya madini ya chuma iliyo na rangi nyeupe na kifuniko yenye rangi nyekundu . Dawa hii ambayo inasaidia katika kupunguza uchovu na kusaidia mwili kutengeneza seli nyekundu za damu.

Nzige , wadudu ambao wanajulikana sana kwa uvamizi wao wa mimea shambani, wakati wa upanzi. Mahindi yenye rangi ya kijani ambayo inaonekana kuwa, ilikua imenawiri vizuri imevamiwa na nzige hawa na wameharibu.

Mtu mmoja ambaye amesimama mbele ya wanafunzi walioketi huku wameshikilia vijikaratasi ambavyo vinafanana, yaonekana mtu huyu anawapa maelezo au kuwaelimisha baada ya kuwapa makaratsi hayo, ukutani kuna mabango ambayo yanaashiria ni shughuli ya kielimu.

Mama ameketi akiwa amemshika mtoto wake mchanga kwa upendo katika chumba cha kujifungua, hii inaonyesha kwamba ni hali ya upendo na utunzaji wakati wa baada ya kujifungua ambapo mama na mtoto wake wanapumzika na kuanzisha uhusiano wa karibu mara baada ya kuzaliwa.

Watu ambao wamesimama barabarani kando ya mto, wanaangalia uharibifu uliosababishwa baada ya mvua kubwa kunyesha ambayo imeangusha miti mingi ambayo imelala kando ya barabara na kungooka pamoja na mizizi.

Mkulima ambaye ananyunyizia mimea yake dawa, huku amevalia barakoa na glavu ili kumkinga dawa isiweze kumfikia. Anafanya hivi ili aweze kuangamiza wadudu kuharibu mazao, na pia malengo yake ni kuongeza mazao na kuzuia upotevu wa mazao kutokana na wadudu na magonjwa.

Mtu ambaye anasafirisha vitu vyake vya nyumba kama vile mto wa kulalia na vitu zinginevyo kutoka sehemu moja hadi ingine. Labda kwa sababu kulitokea mafuriko au kwa sababu eneo hizo mbili zinatenganishwa na mto au na bahari.

Daktari aliyevalia koti nyeupe na barakoa ili kumzuia kutokana na harufu kali inayotokea kwenye madwa haya. Anayapakia madawa yaliyoko kwenye chupa katika maboksi yenye rangi ya nyekundu na manjano.

Mgonjwa mmoja amelala kitandani hospitalini akiwa amefungwa bendeji kwenye uso na pia kwenye mkono wake anaonekana kuwa katika hali ya uangalifu wa kimatibabu huenda amepata majeraha au amepigwa au alipata ajali.

Daktari anamshughulikia mgonjwa ambaye ameekewa paipu ya oksijeni ili kumsaidia kupumua, mgonjwa huyu anamlalisha vizuri kitandani huku amevalia glavu na barakoa ili kujikinga na magonjwa kuambukiza.

Muuzaji ambaye amesimama barabarani huku ameshikilia bokisi ya barakoa, mkononi amevalia glavu, mwenyewe amevalia barakoa kujikinga na ugonjwa wa kuambukiza.

Nesi ambao wanawashugulikia watoto waliolazwa huku baadhi ya watoto wakiwa wameekewa mipira ya oxygeni kwa ajili ya msaada wa kupumua manesi hawo wanatoa huduma kwa uangalifu na upendo kisha watoto wanapata matunzo bora chumba nikisafi na kina vifaa vya hospitali kama vile vitanda vya watoto machine na matibabu za taa za uangalizi.

Wamama wawili ambapo katika chumba cha uzazi ambapo mmoja ameketi chini huku anamlea mtoto naye mwingine ameshikilia mashuka ambaye ni mpya anayatia kwenye bagi ili aweze kuondoka na mama aliye mzaa mtoto.

Daktari mmoja ambaye amevalia barakoa Ili kujikinga na maradhi ya kuambukiza anadungikilia sindano kwenye hiki chupa Ili kutoa dawa, tayari kumdunga mgonjwa wake aliye labda keti chini au kulala.

Sehemu ambaye daktari anayeitwa daktari Mduba ambaye ni daktari wa kienyeji ambaye anatibu magonjwa kama vile ;nguvu za kiume , mishiba za ngiri ,kaswende sugu, kisonono na mambo mengineo ambayo ameweka madawa yake kwenye chupa na ameweka kwenye upande unaoonekana ili kuvutia wanunuzi ambaye pia anatumia baisikeli kwa usafirishaji.